Hili ni shamba la kisasa linalotumia mfumo wa aeroponic wima, ambapo mimea hustawi bila mchanga. Maji yaliyochanganywa na virutubisho huyeyushwa na kunyunyuziwa moja kwa moja kwenye mizizi. Muundo huu wima huruhusu upanzi wa mazao mengi katika nafasi ndogo kuongeza mavuno bila kuadhiri mazingira.

Mfumo huu wa haidrofoniki unaonyesha njia ya kisasa ya kukuza mimea bila kutumia udongo. Ambapo virutobisho huyeyusha ndani ya maji na kufikishwa moja kwa moja kwenye mizizi. Mbinu hii, huwezesha usalishaji kutumia maji kwa ufanisi mkubwa, huku mazingira ya ukuaji yakithibitiwa kwa uangalifu , ili kuhakikisha ukuaji na kuongeza mavuno. Aina mbali mbali kama vile nutrient filling technique, deep water culture na mfumo wa matone zinatumika kulingana na mahitaji ya mkulima.

Mfumo huu wa kilimo cha kisasa unaonyesha mbinu ya hydroponics ambapo mimea hustawi bila udongo ,ikipata virutubishi kupitia maji yaliyowekewa madini maalum. Mizizi hukuwa ndani ya mabomba ikipokea unyevu unaozunguka kwa mpangilio ikihakikisha upatikanaji wa hewa na virutubisho kwa kiwango bora. Teknolojia hii hutumia maji kwa ufanisi mkubwa ikipunguza upotevu kupitia mzunguko wa matumizi hayo.

Mimea ya iligilani inaonekana ikikuzwa kwa njia ya kisasa ya kilimo cha hydroponics ambacho hakihusishi mchanga bali hutumia mchanganyiko wa virutubisho vilivyoyeyushwa majini. Mbinu hii hujumuisha mifumo kama deep water culture nutrient frame technique na drip irrigation inayowezesha mizizi kufyonza virutubisho moja kwa moja. Iligilani huhitaji hudhibiti makini wa joto na mwanga ili kuepuka utoaji haraka wa mbegu.

Hili ni shamba la kisasa ambapo lettuce mmea wa aina ya asteraceae hulimwa kwa kutumia teknolojia ya hydrophonics . Njia hizi hutumia maji yenye virutubisho badala ya mchanga huku taka za samaki zikichangia lishe ya mimea. Mfumo huu huokoa maji na uwekaji udongo na hufaa maeneo yenye nafasi ndogo hata ndani ya nyumba au katika greenhouse .

Mfumo wa umwagiliaji wa maji unaonekana kwenye shamba, ukionyesha upangaji wa miti. Unatumia njia ya kisasa ya mabomba madogo. Pampu imesimikwa juu ya maji na kusambaza bila kutumia mtaro. Mimea imepangwa kwa mstari, na bomba dogo dogo husambaza maji moja kwa moja kwa kila mmea ili kuyazalisha ipasavyo

Huu mfumo wa reli za haidroponiki huwezesha mimea michanga kukua kwa kutumia maji ya virutubishi bila udongo. Upekee wa reli hizi ni mtiririko mwembamba unaopita kwenye mizizi ukiwapa mimea chakula moja kwa moja. Nafasi zilizopangwa kwa ukaribu huruhusu upandaji wa miche mingi kwa ufanisi mkubwa. Mfumo huu huandaa mche kuhamishwa sehemu kubwa ikikomaa.

Huu ni mfumo wa kilimo cha kisasa unaotumia maji ya virutubisho badala ya udongo . Mimea hutumiwa katika mazingira yaliyo thibitiwa kama vile mwanga na joto a hivyo hustawisha kwa kasi na kwa wingi. Njia hii huokoa maji, kupunguza magonjwa na hutoa mazao bora bila mahitaji ya kemikali nyingine.

Mfumo wa kisasa wa aquaponics waunganisha ufugaji wa samaki, na ukuzaji wa mimea ndani ya maji. Mabaki ya samaki hubadilishwa na bacteria kuwa virutubisho vinavyosaidia ukuaji wa mazao. Mimea husafisha maji, na kuyarejesha safi kwa samaki, hivyo kuendeleza mzunguko wa kiekolojia wenye tija na usawa.

Mfumo wa hydromarzines mc garden unaonekana kwenye picha ukiwa ni teknolojia ya kisasa ya hidroponiki inasimamia mazingira ya ukuaji wa mimea. Mfumo huu unadhibiti hali ya mizizi kwa kutoa maji, virutubisho na oksijeni kwa njia endelevu. Unatumia kidhibiti kama albino nano kutumia ishara kwa kwa vifaa vya umeme kama feni, taa na pampu. Hydromarzine hutoa uamuzi wa moja kwa moja kulingana na takwimu ili kurahisisha kilimo cha ndani bila usimamizi wa mara kwa mara.

Mnara huu wa kilimo cha haidroponiki unaonyesha wima. Umebuniwa kukuza mimea kwa kutumia mbinu za kisasa zisizohitaji udongo. Mfumo huu unafaidi maeneo yenye nafasi ndogo kama mijini, ukiruhusu kilimo cha safu nyingi kwa nafasi ndogo. Virutubisho husambazwa kupitia maji yanayozunguka yakifikia mzizi moja kwa moja. Muundo wake hujopusha sehemu za kupanda hifadhi ya maji vyenye virutubisho pamoja na pampu ya kusukuma mchanganyo huo.

Mfumo wa haidroponiki ni mbinu ya kisasa ya kilimo ambapo mimea hustawi bila udongo kwa kutumia mchanganyiko wa virutubisho viliyoyeyushwa kwenye maji. Teknolojia hii hurahisisha ukuaji wa haraka mavuno mengi kwenye nafasi ndogo na matumizi madogo ya maji. Mazingira maalum hudhibitiwa kuhakikisha ustawi bora wa mboga kama spinechi, lettuce na mimea ya dawa. Mfumo huu hufaa hata maeneo yenye udongo duni huku ikipunguza hitaji ya kemikali hivyo kulinda mazingira.

Hii inaonyesha ndani ya chumba maalum cha kilimo kinachojulikana kama greenhouse ambacho kimejengwa kwa vifaa vinavyopitisha mwanga kama plastiki ya uwazi. Muundo huu huwezesha kudhibiti joto, unyenyevu, pamoja na mwangaza ili kutoa mazingira bora kwa ukuaji wa mimea. Hulinda mazao dhidi ya upepo mkali, mvua nyingi, joto la kupita kiasi, na wadudu waharibifu. Pia huruhusu upanzi wa mboga, matunda, na maua kwa muda mrefu bila kuathiriwa na hali ya hewa ya nje.

Hii yaonyesha kilimo cha kisasa cha viwandani hasa ukuzaji wa uyoga kwa kiwango kikubwa, mazao mengi yaonekana yamepangwa kwenye safu maalum mdani ya mazingira yaliodhibitiwa yakionyesha uzalishaji wa kiwango cha juu. Muundo wa ndani unaonyesha teknolojia ya hali ya juu inayo dhibiti joto unyevu na mwaangaza hili kwa kikisha ukwaji bora wa uyoga. Vifaa hivyo vimeundwa maususi kwa shughuli hii vikionyesha matumizi ya mifumo ya kisasa kama umwagiliaji na uvunaji wa kiumantiki.

Hili banda la kisasa la kilimo cha nyanya aina ya cherries , likiwa kwenye mistari iliyopangwa kwa ufanisi mkubwa. Mimea hii imepandwa katika mazingira yaliyodhibitiwa yakilindwa dhidi ya athari za hali ya hewa. Miti ya nyanya imeshikiliwa kwa treli, ili kusaidia ukuaji wa wima wa kuzuia matunda kuiguza mizizi. Nyanya nyingi bado ni kijani zikionyesha hatua mbalimbali za ukomavu, huku chache zikianza kubadilika rangi kwa nyekundu au rangi ya chungwa.

Hii ni maonesho ya maharagwe ya kahawa ya Kenya yaliyowekwa juu ya vitanda vya kuinuliwa. Hatua hii ni muhimu katika usindikaji wa kahawa bora ya Kenya kama Kenya AA. Maharagwe haya hupitia mchakato wa kukaushwa kabisa, unaosaidia kudumisha ladha safi na yenye harufu nzuri. Kenya AA ni daraja la juu linaloonyesha ukubwa na ubora wa maharagwe. Yakiwa na zaidi ya mm 7.2, kahawa hii inajulikana kwa ubora wake wa kipekee, ladha ya matunda na utajiri wa ladha. Inalimwa katika maeneo ya juu ya kati mwa Kenya, kwenye udongo wenye rutuba wa volkano.

Hii inaonyesha trekta inayotumia mashine ya kusambaza dawa shambani. Mbinu hii ya kilimo inahusisha kuongeza virutubisho kama ammonia isiyo na maji ili kukuza mazao. Pia hutumika kupambana na wadudu, magugu na magonjwa yanayoweza kuathiri mazao. Matumiza haya kwa trekta huasidia kufanikisha usambazaji wa haraka na sawa kwenye maeneo makubwa jambo muhimu wa kilimo cha kisasa.

Hili ni banda kubwa la kisasa la kilimo linalotumia vifaa vya plastiki kuruhusu mwanga wa jua kuingia na kugeuzwa kuwa joto linalosaidia ukuaji wa mimea. Mazingira ndani yanadhibitiwa kwa uangalifu ili kuhakikisha unyevu na joto vinabaki sawa. Muundo huu hulinda mazao dhidi wadudu na hali mbali ya hewa huku ukiongeza uwezo wa uzalishaji. Faida kuu ni uwezo wa kukuza mimea kwa ufanisi zaidi na kuzuia magonjwa.

Nyanya za cherry zenye rangi tofauti na ladha tamu hupandwa kwenye udongo kwenye rutuba na mwanga wa jua wa kutosha. Katika viwanda vya kusindikiza mazao nyanya hizi hubadilishwa kuwa bidhaa zenye thamani kama Paste saladi na vitafunwa. Hatua muhimu ya kuongeza thamani na kulinda usalama wa chakula.

Huku tunashuhudia mapozi ya vifaranga waliotengwa maalum kwa ajili ya nyama. Mfumo wa kisasa wa ufugaji ukitegemea mazingira yaliyodhibitiwa ambapo vifaa vya kulishia vinaendeshwa kwa mashine vikiakikisha kila kiumbe kinapata virutubisho sahihi. Mbinu hii huongeza uzalishaji na kuchochea ukuaji wa haraka bila kupoteza ubora wa matokeo.

Tunaona watu wawili wakivuna majani chai katika shamba lililostwa, labda maeneo ya Afrika mashariki. Chai hutengenezwa kutokana na majani ya Chamelia symensis mmea wa kijani unaotoka mashariki ya Asia. Uvunaji wa majani hufanyika kwa mkono ili kudumisha ubora. Chai ni kinywaji kinachopendwa zaidi duniani kikiwa cha pili baada ya maji. Kuna aina kuu mbili za mmea wa chai, aina ya majani madogo ya chini na aina ya asali yenye majani mapana.

Mfumo wa umwagiiaji kwa kutumia bomba la plastiki laini kusambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea hupunguza upotevu kwa kua gharama na kuimarisha uzalishaji katika mashamba yenye tambarare. Teknolojia hio hutumia raslimali kwa ufanisi mkubwa bila hitaji la mitaro au mabwawa makubwa.

Mfumo wa umwagiliaji matone hutumia mabomba maalum kusambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Njia hii hupunguza upotevu wa maji, huthibithi mtiririko kwa kutumia vijujio, vithibiti, shinikisho na vali. Mimea hukua vyema, magugu hupungua na gharama za kazi kushuka.

Mfumo huu wa umwagiliaji unaotumia bomba la sifoni kusambaza maji kwa ufanisi kutoka mfereji kwenda kwenye mitaro ya mashambani. Mabomba haya huendesha maji kwa kutumia mvuto na shinikizo la anga bila hitaji la pump . Maji hupita kati ya mistari ya mimea hivyo kurutubisha udongo kwa viwango stahiki. Njia hii hurahisisha usimamizi wa viwango cha maji kinachoingia kwa mazao kwa kurekebisha tu nafasi ya mabomba.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa sixteen millimetres unaotumika shambani hasa kwa mazao kama celery, biringanya au basil mtakatifu. Mfumo huu hutumia mabomba madogo ya polyethylene yanavyowasha maji vilivyowekwa kwa mpangilio, zinazowasilisha mimea moja kwa moja kwa mazoezi. Hii inahakikisha matumizi bora ya maji na virutubisho ikizuia upotevu unaotokana na utekelezi wa mommonyoko.

Mfumo wa maji wa pampu ya jua hutumia miuzi ya jua kuzalisha nishati safi, kuendesha mashine ya kusukuma maji kutoka visima, mito, bwawa au chemichemi kuelekea mashamba, mifugo, na makazi. Teknolojia hii hupunguza gharama, hulinda mazingira, na huleta suluhisho la kudumu kwa maeneo yalio mbali na gredi ya umeme.

Hii ni mfumo wa umwagiliaji wa matone ambapo maji husafirishwa kupitia mabomba maalum hadi kwenye mizizi ya mimea. Njia hii hupunguza upotevu wa maji kwa kiwango kikubwa kwa sababu hakuna mvuke wala mtiririko usiyodhibitiwa. Vifaa vyake ni pamoja na kichujio, kipunguza shinikizo, mabomba madogo pamoja na matone yanayotoa maji kidogo kidogo. Teknolojia hii huongezea afya ya mimea, huokoa nishati na kuimarisha ukuaji wa mizizi.

Hili ni shamba lenye mfumo wa umwagiliaji wa uso hasa kupitia mitaro ambapo maji yanaelekezwa kwenye mifereji midogo kati ya mistari ya mimea kama mahindi. Maji uingia ardhini taratibu ya kisamba kuelekea mizizi. Bomba jeupe kubwa mbele lionekana likisambaza maji kutoka chanzo kikuu kadi kwenye mitaro. Njia hii ndio bora kwa mimea ya mistari kwani hupunguza upotevu wa maji na kuakikisha mizizi inapokea unyevu moja kwa moja.

Inaonyesha mfumo wa umwagiliaji matone katika shamba la nyanya changa. Teknolojia hii hutoa maji polepole moja kwa moja kwenye mizizi kupitia bomba na driper ikipunguza upotevu kwa uvukishaji na mtiririko. Mfumo huu una sehemu kuu tatu, kitengo cha kudhibiti mabomba ya kusafirisha maji na vitolea maji. Njia hii huhifadhi hadi asilimia themanini ya maji huku ikiboresha ukuaji kwa kuwapa mimea virutubisho vidogo mara kwa mara.

Hii inaonyesha ndani ya eneo la kilimo kilicholindwa ambapo udongo umetayarishwa kwa umakini kwenye matuta yaliyoinuliwa tayari kwa kupanda. Mifumo ya mabomba inaonyesha uwepo wa matone unaotoa maji na virutubisho moja kwa moja kwenye mizizi kwa ufanisi mkubwa. Nguzo ya nyavu zinaonekana zinaashiria mwendo wa green house unaodhibiti mazingira ya ukuwaji na kulinda mazao. Mpangilio huu hutumika kwa kilimo cha kibiashara kinacholenga mavuno mengi na matumizi bora ya rasilimali.

Yaonyesha mfumo wa umwagiliaji wa matone ambao hutumia bomba na vijisahani kufikisha maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Njia hii hupunguza upotevu wa maji kwa kuzuia uvukizi na mtiririko wa maji usiohitajika. Ni suluhisho bora katika maeneo yenye upungufu wa maji au gharama kubwa ya maji. Inatumika sana kwenye mashamba ya matunda, mboga, miti mbalimbali huku ikisaidia pia kuokoa mbolea.

Hili ni mfumo wa umwagiliaji matone uliowekwa shambani, unaotumia mabomba na vitone kutoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Teknolojia hii uhifadhi rasilimali kwa kupunguza upotevu wa maji ukilinganisha na umwagiliaji wa kufurika. Inaweza kufanya kazi kwa shinikizo la chini au juu, kutegemea na mvuto au pambo. Inafaa kwa mazao kama mboga, miti ya matunda na mimea ya dawa, hasa kwa eneo yenye mteremko, mawe au udongo wa mchanga.

Mfumo huu unaoonekana ni umwagiliaji wa matone unaotumika hasa kwenye kilimo cha viazi. Teknolojia hii hutoa maji kidogo kidogo moja kwa moja kwenye mizizi kupitia mabomba na vipenyo maalum hivyo kupunguza upotevu kwa uvukizaji na mtiririko usiohitajika. Njia hii huongeza ufanisi wa matumizi ya maji hadi asilimia themanini kwa kulenga eneo la mizizi pekee, kusaidia mizizi kukuwa vizuri, kupuguza magugu kwa kuzuia unyevu usienee na kupunguza magonjwa.

Mfumo wa umwagiliaji matone unaonekana shambani ukipeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea kwa kutumia vijisahani kwenye vumbi, jambo linalopunguza upotevu wa maji kupitia uvikishaji, mtiririko na kuingiza kwa kina. Teknolojia hii hutumia shinikizo ndogo ivyo kuokoa nishati na inapunguza ukuaji wa magugu pamoja na magonjwa yanayotokana na unyevunyevu. Mimea hupata virutubisho na unyevu kwa sahihi ivyo kuongeza afya na mavua.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone husambaza unyevu moja kwa moja kwenyw mzizi wa mimea kwa kutumia mabomba meusi yenye vijitundu maalum. Njia hii huzoea upotevu wa maji huimarisha ukuaji na kupunguza uotaji wa magugu. Vifaa vyake hujumuisha bomba kuu, tepu ya matone, kichujio pamoja na kidhibiti shinikizo.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji matone unaopeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Kwa kutumia mirija midogo na viunganishi maalum maji hutiririka pole pole bila kupotea. Njia hii huongeza ufanizi wa matumizi ya maji, hupunguza magugu na huimarisha afya ya mimea. Inafa sana kwa bustani ndogo, mashamba ya matunda na maeneo yenye uhaba wa mvua.

Mfumo wa umwagiliaji kwa njia ya sprinkler unaonekana kwenye mchoro inamimina maji juu ya mimea kama mvua ya kawaida. Teknolojia hii hutumia mabomba yaliyounganishwa na vifaa vya kunyunyizia kurahisisha usambazaji wa unyevu kwa usahihi. Mbinu hii hufaa kwa mimea mbalimbali huzuia kupitia kiasi cha maji na hupunguza athari za ukame.

Umwagiliaji wa matone ni mbinu ya kisasa inayolenga mizizi moja kwa moja kwa kutumia mabomba maalum njia hii hupunguza upotevu wa maji hukabili magugu na huongeza mavuno inafaa kwa maeneo yenye uhaba wa mvua na hata maji yenye chumvi.

Mfumo wa umwagiliaji matone husambaza maji kwa usahihi moja kwa moja kwenye mizizi kupitia mabomba maalumu yenye vitundu vidogo. Njia hii huifadhi rasilimali, hupunguza upotevu wa unyevu na kusaidia mizizi kustawi vizuri. Kwa kutumia mfumo huu maeneo yasiyo na mimea hubaki makavu hivyo kupunguza magugu na maradhi yanayotokana na unyevu kupita kiasi kwa majani.

Hapa tunaonyeshwa mfumo wa umwagiliaji ardhini kwa kutumia bomba la lay flat poly lenye rangi ya bluu linalosambaza maji moja kwa moja kwenye uso wa ardhi. Maji yanatiririka taratibu kupitia mabwawa yakifanikisha kunyesha mashamba kwa njia rahisi na yenye gharama nafuu ingawa njia hii inaweza kupoteza maji kutokana na uvujaji bado ni mbinu inayotumika sana katika kilimo cha kutoa unyevu wa kutosha kwenye mimea.

Mfumo wa umwagiliaji kwa kutumia micro jet unaonyesha teknolojia ya kisasa inayotumia shinikizo la chini kusambaza maji kwa usahihi. Kifaa hiki huruhusu unyevu kufikia mizizi moja kwa moja hivyo kupunguza upotevu kutokana na mfukizo. Kwa kutumia vichwa tofauti vya kunyunyizia mkulima anaweza kudhibiti mtiririko kulingana na mahitaji ya mimea mbalimbali na kuokoa rasilimali muhimu kama maji, mbolea na muda.

Hapa tuna shamba lenye mfumo wa umwagiliaji wa matone ambao hupeleka maji na virutubisho moja kwa moja kwenye mizizi kwa kutumia bomba maalum. Njia hii huokoa maji na nishati ukilinganisha na mbinu za jadi. Mimea inayoonekana iko katika hatua za awali za ukuaji, na majani mapana yanayofanana na maboga yanaonyesha ukuaji wa haraka na kustawi vizuri kutokana na umwagiliaji uliodhibitiwa kwa ufanisi.